Haya ni maelezo ya jinsi ya kujizuia na maradhi ya malaria, ambayo unaweza kutumia neti wakati wa kulala au pia unaweza kupata chanjo pale hospitalini na kujizuia na ugonjwa wa malaria.

Hili gari lenye muundo wa lori na ni jeupe hutumika kama ambulensi au kliniki ya kuhudumia wagonjwa katika sehemu tofauti. Limeegeshwa karibu na hema zilizo simamishwa.

Mdomo uliofunguliwa na kuonyesha meno, huku kifaa chenye rangi ya samawati na nyeupe kinaonkana kugusa jino moja.

Magari ya aina ya lori, ni yenye kutumika kusafirisha vyakula mbalimbali kwa watu ambao hawajiwezi, kwenye sehemu zenye ukame, au zinazokumbwa na changamoto mbalimbali.

Hii ni meza inayotumika hospitalini na wauguzi au daktari, ili kuweka vifaa wanavyovitumia kama vile sirinji na dawa za kuwahudumia wagonjwa.

Hiki ni kifaa kinachotumika hospitalini kwa wagonjwa ili kuwasaidia kutembea hospitalini. Na kimetengenezwa kwa chuma.

Makasi, ambayo hutumika hospitalini, sanasana wakati wa operesheni, na pia bandeji inayowekwa mgonjwa aliye na kidonda.

Kifaa cha kupima ugonjwa wa kisukari; huweza kutumika ili kuonyesha mgonjwa ana kiwango kipi cha sukari kwenye damu yake. Hutumika kwa kudungwa kwa kidole kwa kutumia sindano na kuweka kutia damu kwenye kifaa hiki.

Kijana mdogo anapokea chanjo ya malaria, anahudumiwa na muuguzi ambaye amevalia kinyago mdomoni, na kijana huyo amevalia nguo nyeusi na yenye maua au asili ya kiafrika.

Mwalimu wa kike aliyesimama na kuwatazama wanafunzi walioketi chini kwenye meza na kuandika kwenye karatasi zao.

Hivi ni vitunguu vilivyopandwa shambani, na pia kuna mimea mingine ilipandwa kando yake pamoja na miti iliyozunguka.